Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya amevaa barakoa ya bluu na aproni nyeupe . Ameshika sindano mkononi, ananywele zilizosukwa vizuri na yuko ndani ya hema. Nyuma yake kuna watu walikaa kwenye viti.

Kundi la watu wengi ambao ni wanawake wamekaa chini kwenye nyasi. Mtaalamu wa afya amesimama mbele yao huku akiwazungumzia ama kuwaelekeza. Nyuma yao kuna mjengo ambao haujamalizika.

Barabara imejaa maji ya mvua. Kuna magari mengi yanayopita yakiwemo tuktuk. Kwenye ukingo wa barabara upande wa kushoto kuna ukuta na mimea iliyopangwa vizuri. Watu wachache wanaonekana wamejifunika miamvuli kuonyesha kwamba bado kuna mvua inanyesha.

Kuna wahudumu wa afya wawili. Aliye kushoto amevaa nguo ya kijiba ya rangi ya buluu na barakoa. Anaonekana akiuchunguza mgonjwa akitumia vifaa vya meno ilhali mwenzake aliye na koti jeupe anamsaidia.

Watu wawili wamevaa suti nyeupe za kujikinga na barakoa. Wamo katika eneo la ndani linaloonekana kama ofisi. Aliye upande wa kushoto ameshika kifaa cha kunyunyizia dawa na anaonekana akifanya usafi kwenye viti viwili vya kijivu. Kuna mmea ambao umetumika kama pambo.

Wataalamu wa meno ambao ni wanawake wamevaa mavazi ya kinga ikiwemo barakoa na nguo za uso, wamesimama pande zote mbili za mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti. Chumba kinaonekana kuwa kliniki na kina makabati yenye bidhaa mbalimbali.

Wataalamu wawili wako katika kituo cha meno cha dent mine Dental Central , wote wamevaa barakoa na glovu mkononi, mwanamume amevaa sare ya kijani kibichi na miwani kwenye paji anaonekana akifanya matibabu kwa mgonjwa huko mwenzake ana msaidia akiwa ameshika kifaa kingine.

Chupa nyeupe ya dawa ina lebo imeandikwa Zephania Life Herbal Clinic Detox . Ina picha inayoonyesha viungo vya ndani ya binadamu kuashiria bidhaa hiyo ni ya kusafisha sumu mwilini.

Chupa ya dawa yenye rangi nyeusi imelala ubavu wake, vidonge vingi vyekundu vimetoka nje na kutawanyika juu ya sakafu inayoonekana kama mbao, kuna kipande cha karatasi kirefu cheupe chenye mistari ya rangi mbalimbali kinachotumika kwa vipimo vya afya.

Kuna chupa tatu tofauti. Ya kwanza ni ya lebo ya Mine Body Cream na na inaonekana kuwa na vitamin D3 . Pili ni ya Pure Enapalsation haina GMO ndani yake. Mwisho inaonyesha chewable vitamin na ina vidonge mia moja ishirini.

Mtoto ameshikwa na mtu aliye na kofia ya manjano kichwani pake. Anaonekana akipewa chanjo na mhudumu wa afya aliyevalia sare nyeusi iliyoandikwa shirika la afya duniani kwa wino weupe.

Mwanamke aliye na umri wa makamo anadungwa sindano kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye amevalia sare ya bluu, kando yao kuna sanduku lililoandikwa jina Kemsa, wanaonekana kuwa ndani ya hema.

Mwanamke aliyevaa barakoa anaosha mikono kwenye kituo cha kunawa kilichowekwa nje. Kuna tangi leusi lililoandikwa Lotto na UNICEF. Mtoto mdogo aliyevaa fulana ya kijivu yenye mikono mirefu amesimama kando. Miti mirefu inaonekana mingine ikiwa na maua mekundu.

Kuna mzoga wa mnyama mkubwa labda ng'ombe umelala chini. Wanaume wawili wanatembea kuelekea kwenye mti ambao una majani machache. Udongo ni kavu huku umetawanyika na mawe. Mazingira haya ni ya ukame.

Wazima moto wawili wamo katika eneo lenye moto mkubwa unaowaka kwa ukali ukionyesha miale mikubwa ya rangi ya chungwa, huku moshi mweusi ukipanda juu angani.

Mwanaume amevaa shati la rangi ya jekundu na kijivu, anaonekana amechuchumaa chini akichonga vipande vya mti huku akitumia panga, sakafu lina mikeka iliyosukwa.

Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya amevaa fulana nyeupe yenye mikono mifupi na kitambulisho chake. Anamhudumia mzee wa kike aliyekaa na kufunga kitambaa cha kichwa chenye rangi ya bluu na nyeupe na ameshika kifaa cha matibabu karibu na taa yake.

Mtu anayeonekana kama mtoto, aliyevalia kaptura ya buluu ameketi, mikono yake pamoja na miguu ina vipele vingi mno. Inaonekana yeye ni mgonjwa.

Mwanamke amesimama mbele ya duka, amevaa na kushika kisanduku cheupe cha barakoa. Ana kibeti kidogo cha rangi ya kijani kibichi kiunoni. Nyuma yake kuna watu wanaotembea.

Wanawake wanne wamevaa nguo za kitamaduni na shanga nyingi, haswa shingoni na mikononi. Wamebeba mitungi mikubwa ya maji kwenye vichwa vyao. Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi kavu.

Mkulima amevaa sweta iliyo na kofia ya kujikinga. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni chenye rangi ya buluu. Shamba inaonekana kuwa kubwa na lenye mimea mingi. Kuna ukungu kidogo angani.

Mwanamke amebeba chupa yenye kifuniko cha kijani iliyo na dawa ya asili inayotibu covid .Anaonekana kuvalia mkufu kwenye shingo na pete kadhaa kwenye vidole vyake. Amepaka rangi ya kujibu kwenye makucha yake.

Muuguzi ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa sare nyeupe yenye mistari ya blue . Anachukua sampuli kwenye kidole cha mgonjwa, akitumia kifaa kidogo chenye ncha ya waridi. Kuna watu wengi kando yao, wasio onekana vizuri.

Kuna rundo kubwa la visusi vya zigi kutoka kwa jengo ambalo limeporomoka. Watu kadhaa wamekusanyika wakilitazama huku wengine wanachukua video ama picha kupitia simu zao za mkono.

Chupa nyeupe ya virutubisho vya afya kutoka kampuni ya Now imelala upande wake. Vidonge vya manjano vinavyong'aa na kuonekana kama mafuta vimemwagika na kutawanyika kwenye sakafu.

Mwanamume aliyevaa kofia ya kijivu, na aproni ya kijani kibichi, amesimama karibu na sink mbili nyeupe, zilizounganishwa kwenye ukuta wa vigae. Mkono wake wa kulia umenyooka, kuelekea kwenye kifaa fulani.

Wataalamu wawili wa afya wanaonekana wamo ndani ya kliniki wakiwa wamevalia barakoa, mwanamke amevaa koti lililoandikwa Sarah na ni jeupe, ilhali mwanamume amevalia scrub ya kijani kibichi.

Mwanamume mwenye umri wa makamo, amevaa shati la miraba mirefu, mekundu na meusi, pia ana barakoa ya blue usoni mwake. Mkono wa kushoto unaonekana ukipokea sindano, kutoka kwa mtu asiye onekana.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa muuguzi, amevaa sare nyeupe na barakoa ya buluu. Anampa mtoto mchanga chanjo. Karatasi kadhaa zimebandikwa kwenye ukuta. Mazingira haya ni ya kliniki au hospitali.

Mwanaume amevaa kofia ya buluu, barakoa na koti jeupe la maabara. Ameshika chupa ya dawa na anaiweka kwenye katoni yake ni nyekundu na njano. Anaonekana akiwa katika mazingira ya kazi labda kiwanda.

Kuna chupa ndogo ya dawa ambayo imeandikwa MMR vaccine , na chini yake ni measles, mumps, rubella ni ya mililita ishirini. Kando yake kuna sindano na kitu kinachoonekana kama pedi nyeupe ya pamba. Vitu hivyo viko juu ya sehemu nyeupe.

Daktari wa kiume amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha wagonjwa mahututi. Amevalia koti jeupe huku mkono wake umeshika kitu kinachofanana na puto kubwa la kijani kibichi.

Daktari ambaye ni mwanaume anamchunguza mgonjwa wa jinsia ya kike. Amevaa shati jeupe, tai na barakoa usoni. Amekaa mbele ya kifaa cha uchunguzi wa macho. Kuna pazia za rangi ya blue .

Watu watatu wamo ndani ya jengo linalo onekana kuwa ngala, au chumba cha kuhifadhi bidhaa. Wote wamevaa barakoa. Kuna rundo la masunduku, yaliyopangwa juu ya mengine, na baadhi yameandikwa maneno yasiyo onekana vizuri.

Kundi la watu linatazama mmomonyoko wa udongo ulioporomoka kutokana na maji labda yaliyosababishwa na mvua kubwa. Kuna miti kadhaa ambayo imeng'oka na mimea kadhaa kutolewa sehemu ya juu ya

Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalam wa afya amepiga magoti akimsaidia mwanamume. Wako juu ya mkeka wa mazoezi wenye rangi tofauti. Wanafanya mazoezi ya tiba ya viuongo. Kando yao kuna kiti cha magurudumu na kifaa cha kutembelea.

Mwanamume amesimama karibu na choo cha nje, kilichojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa bati, amevaa shati ya kiafrika lenye rangi ya blue , njano na suruali ya kijivu. Anaonekana mwenye tabasamu.

Mwanamke ambaye ni mama yupo kitandani huku ameshika mtoto mchanga mikononi mwake. Ana nywele ndefu ziizosokotwa zenye rangi ya nyekundu iliyokolea na amevaa gauni.

Chupa kadhaa za chanjo na vifaa vya sindano vimewekwa pahali palipotandikwa na kitambaa cha kijani kibichi. Zingine zimeingizwa kwenye kitu cha plastiki chenye uwazi ambacho kinaonekana kuzishikilia.

Kundi la watu wamekusanyika karibu na eneo lenye moto mkubwa, na moshi mweusi mzito, unaopanda angani. Magari yanaonekana yakiteketea. Wanaonekana wakielekea kwenye tukio hilo.

Mke amechuchumaa chini, akiweka mtungi wa manjano ndani ya besheni, chini ya bomba linalota maji yaani mfereji. Amevalia fulana ya pink na sketi nyeusi. Kuna nguo zilizoanikwa kwenye kamba.

Watu wawili wanavuka eneo lililojaa maji mengi ya kahawia, yanayoonekana kama mafuriko. Mwanamume mmoja anasukuma pikipiki iliyobeba mitungi ya manjano, huku mwenzake ameketi labda akijaribu kuendesha.

Mwanamume ameketi huku akidungwa sindano sehemu ya juu kwenye mkono wake wa kushoto, na mhudumu wa afya anaonekana akiwa ametazama chini, amevalia fulana ya kijani kibichi na barakoa ya bluu, mabango machache yanaonekana yakining'inia ukutani.

Kuna ajuza watatu waliokalia vigoda. Sehemu za juu wamejifunika nguo zinazofanana kama chui. Chini wamejifunika vitambaa vyeusi tititi. Uteo upo mbele yao ukiwa na vitu visivyoonekana vizuri.

Mwanamke aliyevaa fulana ya kijivu yenye kola ya V na jeans , anatabasamu usoni mwake. Mkononi ameshika kifaa cheusi kinachofanana na bunduki ya masaji . Nyuma yake dirisha lililofunikwa na pazia ya buluu limefunguliwa.

Kuna mti mmoja usio na majani, matawi yake yameenea wazi wazi, ukisimama peke yake katikati eneo hilo lililo kauka. Hii inaonyesha ugumu wa maisha katika mazingira hayo. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na mawe.

Jengo la Ahero Sub-county Hospital limezingirwa na maji mengi ya mafuriko ambayo yamefunika sehemu ya mbele karibu na mlango mkuu. Lina kuta nyeupe na paa la mabati. Upande wa kulia kuna hema. Mimea pia inaonekana ikiwa ndani ya maji.

Mgonjwa wa kike amelala kwenye kitanda cha matibabu akiwa amevalia kilemba cha rangi ya waridi kinachopinga nguo zake ,mtaalam wa meno anamchunguza mdomoni kwa kutumia vifaa maalum . Mazingira haya yanaonekana kuwa kliniki ya meno.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi ya buluu nyepesi na barakoa nyeupe usoni. Ana miwani stetoskopu shingoni mwake, anamchunguza mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda. Kuna mtu mwingine aliyesimama kando yake.

Mwanamke amevaa kofia ya kahawia na nguo nyeusi za kulala. Anaonekana akirekebisha nguo za mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chenye uwazi, huku amefungwa bandeji mkononi mwake.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni, labda vinatumika kama matambiko au mapambo. Kuna vyungu vya udongo, baadhi vikiwa vimepambwa na shanga. Nyuma kuna mfuko wa plastiki ya color ya buluu na magunia.

Kitu kinachofanana na kibuyu kimefungwa kamba nyeupe juu, na kimevaliwa shanga nyekundu na nyeusi katikati, kando yake kuna vyombo vingine vya plastiki kama vile chupa iliyo na kifuniko cha bluu.

Muuguzi aliyevalia vazi la kitiba lenye rangi ya zambarau anaoenakana kumdunga sindano mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Wote wamevalia barakoa. Ukutani kuna rangi ya samawati na rangi ya manjano.

Daktari aliyevaa koti jeupe anachunguza sikio la mwanamke. Anatumia kifaa kiitwacho otoskopu. Nyuma yao kuna watu wengune walioketi na inaonekana kama tukio la afya au kambi ya matibabu.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama, ameketi kwenye kitanda akiwa amembeba mtoto mchanga, amevaa nguo za hospitali za pinki, ukuta umepakwa rangi ya bluu, chandarua kinaonekana kuning'inia karibu na kichwa chake.

Wahudumu wa afya, mwanamume na mwanamke wanaoenekana kumchunguza mgonjwa aliyekaa akivalia koti la kahawia wote wakiwa ndani ya hema nyeupe. Hii inaashiria utaratibu wa matibabu.

Chupa ya dawa yenye rangi nyeusi imelala ubavu wake. Vidonge vingi vyekundu vimetoka nje na kutawanyika juu ya sakafu inayoonekana kama mbao. Kuna kipande cha karatasi kirefu cheupe chenye mistari ya rangi mbalimbali kinachotumika kwa vipimo vya afya.

Muuguzi wa kike amevaa skrubu ya kijani kibichi na amefunga nywele zake nyuma akiwa na kifaa cha kupima mapigo ya moyo kwenye shingo lake . Anaonekana akimfunika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda.

Mhukusi ambaye ni mwanamke amevalia mavazi ya bulu ya hospitali na ana stetoskopu shingoni mwake ameinama kidogo akionyesha umakini mkubwa anapo chunguza mtoto mchanga aliyelala ndani ya kitanda mahalum cha blastiki yani incubator

Tunao wanawake watatu, aliye mbele kabisa anatabasamu usoni na ameshika kitu cheupe mikononi mwake. Amevaa kitambaa chekundu kichwani na shati la samawati isiyokolea, nyuma yake kuna wenzake wengine wawili.

Mtu anayeonekana kuwa mtaalam wa afya amevaa miwani na barakoa ya buluu. Anashikilia chupa ndogo yenye kioevu na sindani mkononi. Nyuma yake, kuna watu ambao hawaonekani vizuri.

Kuna wangojwa kataa wamelala kwenye vitanda baadhi yao wanatibu za maji zikiwa zimeningi'nia juu. Mwanga wa jua unaingia kupitia madirisha ambayo ni makubwa. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya hospitali.

Daktari wa meno ambaye ni mwanamume mwenye upara na miwani, amevaa koti jeupe na barakoa ya blue . Ana glavu mikononi huku akimtibu mwanamke aliyefungua mdomo. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya kliniki.

Mwanamke ambaye ni mtaalam wa macho, anamchunguza mgonjwa wa kiume. Amevaa koti jeupe la daktari na miwani, huku akitumia kifaa maalum. Kando yao kuna chati za anatumia ya macho na sehemu zingine za mwili.

Watu wanne wamesimama nje ya jengo. Wawili kati yao wamevaa koti la kijani kibichi. Katikati kuna chombo kikubwa cheupe cha kuchuja maji, kinachofanana na ndoo mbili zilizowekwa moja juu ya nyingine.

Wataalam wa afya wawili, wamevaa makoti meupe ya maabara, na barakoa za blue usoni mwao. Mwanaume mwenye fulana ya kijani kibichi, anaonekana akipimwa shinikizo la damu.

Mhudumu wa afya anamchunguza mgonjwa aliyeketi mbele ya kifaa maalum cha macho. Wamo ndani ya chumba kilicho na pazia nyekundu.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda akiwa na mashine za kumsaidia kupumua. Wauguzi wawili wako karibu na yeye, na wote wamvaa kofia za buluu na barakoa. Mazingira haya ni ya chumba cha watu mahututi.

Wazazi wawili wako na mtoto wao mchanga hospitalini. Mama amevaa nguo za kulala za pink na kofia ya bluu kichwani, akimtazama mtoto kwa upendo. Baba amemshika mtoto ambaye amevaa nguo nyekundu na kofia ya Santa.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya kijani kibichi na stetoskopu shingoni. Anamshughulikia mtu aliyefunikwa shuka nyeupe juu ya machela. Mazingira haya yanaonekana kama ya hospitalini.

Mama aliyevaa gown nyeupe, iliyo na maua ya machungwa na nyekundu, amesimama karibu na meza huku akimtazama daktari, anayemchunguza mtoto mchanga aliyelala. Muhudumu wa afya amevaa magwanda ya blue na anaonekana akitabasamu.

Mwanamke amesimama mbele ya mitungi mingi ya kubeba maji iliyo na rangi tofauti kama vile kijani kibichi, manjano na nyeupe. Amevalia rinda refu na leso kichwani. Anaonekana amesimama kwenye ardhi.

Watu watatu waliovalia barakoa wapo karibu na vituo vya kunawia mikono. Kuna mwanaume aliyevalia sare ya kijeshi na kofia nyeusi. Nyuma yao ni jengo lenye kuta za matofali na madirisha.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa usoni ,miwani ya usalama na glavu za kijani mikononi .Amepiga goti akiwa ameinama na kushika chombo kikubwa. Kuna rafu zilizojaa masanduku nyuma yake.

Chupa kubwa ya plastiki yenye mpini rangi ya kahawia iliyokooza na mfuniko mwekundu ina kibandiko cheupe chenye maandishi kama vile epilepsy medicine na maelezo mengine yasiyoonekana vizuri.

Mwanamke aliye na umri wa makamo amefunga kitambaa cha zambarau kichwani na kuvaa nguo ndefu ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Anatabasamu usoni huku akiosha mikono yake na maji safi yanayotiririka.

Mwanamume anaonekana kusukuma pikipiki kwenye maji yaliyosababishwa na mvua nyingi. Gari aina ya Toyota lipo kwenye mafuriko. Watu wamebeba abiria kwenye baiskeli zilizofunikwa na miavuli . Maduka yaliyo kando yamefungwa.

Mtu aliye na upara amevaa barakoa, na anaonekana amekaa. Mkono wa muhudumu wa afya umenyoosha sindano kwenye bega lake, huku mwingine umeshikilia kipande cha pamba. Kando yao kuna wale waliosimama, huku wamepanga line .

Mhudumu wa afya anatoa dawa kwenye chupa akitumia sindano iliyo na sirinji ana makucha mafupi kwenye vidole vyake vya mkono , kando na hayo anaonekana kuwa amevalia miwani pamoja na barakoa.

Mwanaume anaonekana akishughulika na kifaa cha hosipitali cha kulelea watoto wachanga. Upande wa kulia kuna chombo chenye nguo zilizokunjwa , moja ikiwa ya rangi yekundu na nyeusi. Kuna dirisha upande wa kushoto.

Mwanamke anasima moto akiwa amevaa nguo nyeusi na suruali ya kahawia, ameshikilia kifaa chekundu na kuelekesa mkondo wa pofu cheupe kwenye ndoo iliyo na miale inayo waka, mbele yake Kuna eneo lenye miti na nyasi

Eneo hili limeathiriwa na mafuriko, maji yamefunika sehemu kubwa ya ardhi hadi kufika kwenye majengo yakionekana kufikia kwenye kuta za chini za nyumba, miti na mimea mingine inaonekana imezamishwa, kuna vitu vinavyoelea juu ya maji.

Watu watatu wamevaa suti za njano za kujikinga na mask . Wanafanya kazi katika mazingira yanayoonekana kuwa ya viwanda. Mmoja ameshikilia chombo kikubwa chekundu chenye alama ya hatari.